Hiki ni kitabu ambacho walimu wanatumia kuwafunza watoto wa gredi ya pili. Ni kitu bora sana watoto hawa wakiwa wanafunzwa kutumia hiki kitabu kwa sababu inaeleza jinsi ambavyo watoto wa gredi ya pili wanapaswa kusoma na jinsi pia wanapaswa kuandika.

Hapa kuna tarakilishi mbili. Tarakilishi ni kitu muhimu sana katika maisha ya binadamu kwa sababu kila kitusasa hivi imeundwa kutumia tarakilishi. Na tarakilishi pia inaweza kuunda vitu tofautitofauti ambayo inaweza saida kwa maisha ya binadamu ya kila siku.

Hiki ni kitabu cha kiswahili ambacho kinaitwa nyota ya kiswahili. Kitabu hiki ni kitabu cha wanafunzi wa gredi ya pili. Hiki kitabu kinawasaidia jinsi ya kusoma, na jinsi ya kuandika, na jinsi ya kuongea lugha ya kiswahili ikiwa sanifu.

Huyu mtu ambaye amebeba vitabu ni mlemavu, naona ameketi kwenye kiti cha magurudumu, licha ya yeye kuwa mlemavu bado ana uwezo wa kujitahidi na kusoma vitabu hivi, hii ni kitu njema sana kwa sababu hata ukiwa mlemavu unapaswa kusoma na kuwa mwerevu.

Hili ni jengo la kifahari sana. Jengo ambalo limegharimu pesa nyingi. Naona jengo hili limejengwa vizuri sana na imelindwa vizuri na imelindwa bora sana. Kutokana na jinsi ambavyo imeundwa na jinsi ambavyo ni safi . Hii ni ishara tosha kuwa jengo hili limelindwa na lilijengwa kutumia pesa nyingi sana.

Huu ni mojawapo ya uwanja mashuhuri katika nchi ya Kenya, na naona mchezaji mmoja ambaye hucheza michezo tofauti tofauti kama mbio ama riadha, akiwa anaruka shamba hapa. Kuruka shamba pia ni mojawapo ya michezo ambayo yeye huhusika katika michezo hayo.

Utunzaji wa vitu tofauti tofauti, hapa naona faili ,faili ni kifaa cha maana sana katika nyumba ,faili ni kitu ambacho unaweza kuitumia kuifadhi stakabadhi zako bila kuharibiwa na kitu yoyote.

Hili ni Tarakilishi na keyboard .Tarakilishi ni kitu muhimu sana katika maisha ya binadamu ya kisasa. Binadamu wa kisasa anafaa kua na ujuzi ya kutumia Tarakilishi kwa sababu kila kitu ambacho kinatumika kwa sasa inatumia Tarakilishi.

Huyu ni mwendesha baiskeli lakini ana hitilafu mguuni, ye ni mlemavu. Hata hivyo anaendesha baiskeli ili kushindana na wenzake na vile vile pia yeye hua mshindi katika shindano hili.

Naona aliyekuwa gavana wa kaunti ya Nairobi, ambaye anajulikana kama Mike Mbuvi Sonko na hapa naona walemavu ambao wanashirikiana katika michezo tofauti tofauti. Hata dhidi, licha ya kwamba ni walemavu, wana uwezo wa kucheza michezo haya.

Hili ni jumba ambalo limegharimu pesa mingi sana. Kutokana na jinsi ambavyo imejengwa, imetumia vitu mingi na imetumia pesa nyingi sana. Wajenzi ambao walifanya kazi hapa walilipwa pesa mingi, na vilevile vitu ambavyo vimetumika kujenga hili nyumba kama vile hivi chuma, milango na madirisha yamegharimu pesa mingi sana.

Huu ni mchezo wa kandanda ambao unajumuisha watu wenye wanamatatizo tofauti tofauti. Watu walemavu, naona hapa watu ambao wengine wana miguu moja, wengine walipata ajali na mguu mmoja kukatwa, na wengine wako na mkono mmoja. Hii inamaanisha kuwa, huu ni mchezo wa kandanda ambao unajumuisha walemavu.

Hivi ni vifaa ambavyo mara mingi hupatikana katika shule ya chekechea. Hivi vifaa, watoto hutumia katika michezo. Hivi vitu vinafaa kuwekwa shuleni ili watoto wacheze nazo na wakuwe na furaha na wengine wenzao.

Hapa naona wanariadha wawili. Wanariadha hawa wanaonekana ni kama wameshinda huu mbio. Hata ingawa Kimani ambaye ni mwanariadha wa Kenya hapa, yeye ni mlemavu hana uwezo wa kuona, amekuwa mshindi katika mbio hii. Naona anayemsaidia ama anayemwelekeza hapa kando yake.

Hapa naona tarakilishi na kibodi. Tarakilishi ni kitu muhimu sana katika mazingira ya kisasa. Vitu vingi sahii vinatumia tarakilishi vile vile Lila mtu anafaa kujua kutumia tarakilishi ili awe na maisha bora zaidi katika maisha ambayo yanakuja.

Huu ni mlango na ni mlango wa mbao. Mlango huu ni mlango ambayo ni ya nguvu sana kutokana na jinsi ambavyo imeundwa na ni lango la kidato cha kwanza katika shule ya upili na mojawapo ya mashule katika hili Kenya.

Mashindano katika riadha. Naona mlemavu akiwa anakimbia hapa na anaelekezwa na mwenzake. Kutokana na ulemavu wake hiyo haijamfanya kukosa kufanya riadha kama hii. Bado anakimbia katika uwanja huu na unaweza pata bado atashinda wenzake.

Hapa ni darasani na kitabu kiko juu ya dawati. Hii inadhihirisha kwamba kinachoendelea hapa ni masomo na elimu. Elimu ni kitu bora sana katika maisha ya binadamu kwa sababu inafanya mtu anakuwa na maarifa mengi.

Hawa ni wachezaji wa nchi tofauti tofauti. Naona mmoja hapa ambaye amevaa jezi ya nchi ya Kenya na wanacheza mchezo wa mbio ambayo wamejimuika pamoja ambapo wanakimbia pamoja kwenye uwanja huu.

Hapa ni shuleni, vilevile hapa ni darasani. Naona jinsi ambavyo madawati haya yamepangwa inamaanisha kuwa hapa ni darasani. Hivi ni madawati ambavyo mara mingi hupatikana katika vyuo vya upili na jinsi ambavyo vimeundwa, vimeundwa katika jinsi ambavyo vilikuwa vinaundwa shuleni ya upili.

Hapa ni darasani mahali ambapo wanafunzi wa vyio vikuu wanatumia, hivi viti ndio nyingi sana katika vyio vikuu tofauti tofauti mahali ambapo wanafunzi wa vyio vikuu utumia. Hili ni darasa safi sana na ninaona uko nyuma kuna kitarakilishi.

Hizi ni tarakilishi. Tarakilishi ni kitu muhimu sana katika maisha ya binadamu wa kisasa. Tarakilishi inatumika katika nyanja kuu tofauti tofauti; katika biashara, katika elimu, na katika mambo tofauti tofauti yanayohusiana na maisha ya binadamu wa kisasa.

Hizi ni tarakilishi ambazo zimekuwa zikitumiwa na watu. Tarakilishi ni kitu muhimu sana katika maisha ya binadamu ya saa hii, kwa sababu kila kitu sahii inatumia tarakilishi, ili kufanya kazi vyema na ni vyema kuwa wanafunzi wadogo na pamoja na watu wote, wanafaa kuwa wanajua kutumia tarakilishi ili kuwa na uwezo wa kutumia hizo vifaa.

Huu ni mpira wa kandanda unaohusisha watu walemavu. Naona hawa watu wanatumia miguu moja moja kucheza ata ingawa wana hamu sana ya kucheza mpira hii kwa sababu wanataka ushindi kutokana na mchezo huu.

Hili ni jumba lenye ambalo limegharimu pesa nyingi sana. Kulingana na jinsi ambavyo imejengwa, imejengwa kutumia vitu vingi sana, mabati ambayo yamenunuliwa. Madirisha pia yamewekewa ya kifahari. Ni jumba la kifahari ambalo limegharimu pesa nyingi sana kutokana na jinsi ambavyo imeundwa.

Hapa ni darasani. Haswa mara nyingi hili ni darasa la chuo kikuu. Vyuo vikuu ndio huwa na viti kama hivi na darasa hili limepangwa vizuri na madawati kuwekwa kuacha nafasi nzuri sana kati ya wanafunzi i na inakaa darasa ambalo mtihani inataka kufanywa kutokana na jinsi ambapo viti imepangwa.

Huyu ni mwanaspoti kutoka nchi ya Kenya ambaye anajulikana kama Helen Wawira. Licha ya yeye kuwa mlemavu, anajitahidi na kubeba chuma ambayo iko na uzito ya kilogramu arubaini na moja. Yeye ni mwanaspoti kutoka nchi ya Kenya na vilevile amezaliwa tarehe kumi na tano mwezi wa Aprili, mwaka wa elfu moja kenda mia tisaini na mbili.

Mashindano ya baiskeli kwa watu walemavu. Huyu ni mlemavu ambaye anashindana na wenzake katika mbio za baiskeli ili kudhihirisha mshindi kati yao. Mshindi anatuzwa na anajulikana sana.

Hawa ni wanariadha hodari sana ambao wanatoka katika nchi ya Kenya. Licha ya mwanariadha ambaye anajulikana kama Kimani huyu kuwa na hitilafu ya kuona bado ana uwezo wa kukimbia na kupata ushindi katika mbio huo.

Hata ingawa watu hawa ni walemavu, bado wanacheza. Naona wakiwa uwanjani na wamevaa jezi ambayo imeandikwa Kenya. Wengine wana mguu mmoja na wengine wana miguu miwili lakini hawana uwezo wa kutembea kama watu wengine wa kawaida. Wako na hitilafu miguuni na ndio maana wanacheza mchezo wa watu ambao wana hitilafu.

Hawa ni wachezaji. Licha ya kwamba hawa wachezaji wana matatizo katika maisha yao, ni vilema, bado wana uwezo wa kushiriki katika michezo tofauti tofauti. Naona pia hapa aliyekuwa gavana wa kaunti ya Nairobi Mike Mbuvi Sonko akiwa amepiga picha na wachezaji hawa.

Hapa naona wanariadha wawili ambao wanatoka katika nchi ya Kenya. Naona Nancy Chelang'at Koech na mwingine hapa kando yake. Hawa ni wanariadha hatari sana katika nchi ya Kenya ambao mara mingi hushinda riadha ambao wao hukimbia.

Elimu ndicho kitu ambacho kinajidhihirisha hapa waziwazi. Viti hivi hupatikana shuleni na kitu kikuu ambacho huendelea shuleni ni elimu. Elimu ni kitu bora sana katika maisha ya mwanafunzi kwa sababu maisha ya kesho huzingatia sana elimu ambacho ametoka nayo shuleni.

Elimu ni kitu bora sana katika maisha ya binadamu, hapa ni darasani na kitu ambacho kinaendelea darasani ni elimu, elimu ni kitu ambacho kusaidia sana watu katika maisha yachao ama maisha ya uzoni, ni kitu bora sana na inapaswa watoto kenda shuleni ili kuoata elimu ya kutosha.

Hawa ni wanariadha hodari ambao wanatoka nchi ya Kenya. Wanariadha hawa, licha ya mwanariadha ambaye anajulikana kama Samwel Mushai kuwa na ulemavu, bado ana uwezo wa kujitahidi na kukimbia mbio ambayo ni kilomita mingi sana.

Hapa kuna jengo ambayo imegharimu pesa mingi sana. Hili jengo ni jengo mzuri na limegharimu pesa kutoka na jinsi imeundwa. Imetengenezwa kutumia madini mengi sana. Vile vile naona hapa chuma ya bendera.

Hivi ni vitabu vya somo la tarakilishi la gredi ya saba. Vitabu hivyo husaidia sana wanafunzi ambao wako katika gredi ya saba katika kudurusu na kusoma ili wapite mtihani inapoletwa.

Elimu ndilo wazo kuu ambalo linakuja akilini hapa. Naona haya ni madarasa na madarasa hupatikana mara mingi shuleni mahali ambapo wanafunzi huketi na kufunzwa na walimu wao. Vilevile madarasa hupatikana tu shuleni na wanafunzi pia hupatikana tu shuleni na hii inaashiria kuwa elimu inatengenezwa tu shuleni.

Hapa kuna wanariadha wawili. Mwanariadha mmoja anaitwa Samwel Muchai na anaye mwelekeza anaitwa Jin Kipchumba. Wote ni wanariadha wa kutoka nchi ya Kenya. Wanariadha hawa husaidia sana katika nchi ya Kenya kwa sababu wao hushinda mbio nyingi ambazo wao huenda kukimbia kule nje.

Hapa ni shuleni na haya ni madarasa. Madarasa haya ni masafi na naona maandiko kwenye ukuta ili kuelekeza wanafunzi kwa vile vitu ambavyo wanafaa kufanya. Wakati wanatembea nje, wanayasoma maandiko hayo na kuyashika ili waandike mtihani inapokuja.

Hata ingawa mchezaji huyu ni mlemavu bado anashiriki katika mchezo wa kurusha mkuki na naona anafurahia sana kazi hii anakaa mtu ambaye amekuwa akishinda mashindano haya.

Hawa ni wanariadha mashuhuri sana katika nchi. Ni wanaridha kutoka katika nchi tofauti tofauti. Naona Kimani wa Kenya, naona Santos wa Brazil, na wengineo. Hawa wanariadha wana hitilafu katika macho yao. Ndiposa wamevalishwa vitu machoni mwao, na wanakimbia hapa kwenye uwanja.

Hivi ni vitabu ambavyo mara mingi hutumika shuleni na wanafunzi pamoja na walimu. Ni vitabu vya kusoma ambayo moja naona hapa imeandikwa Ayubu mashakani na imeandikwa na mwandishi maarufu sana katika nchi ya Kenya ambaye anajulikana kama John Habwe.

Hapa kuna wanariadha wawili. Mmoja ambaye anaitwa Kimani, ambaye anatoka katika nchi ya Kenya ni mlemavu. Hana uwezo wa kuona, lakini huyu mwingine ni yule ambaye anamuelekeza na naona hapa wamekimbia kutojali huo ulemavu wake, wamekua washindi katika mbio huu.

Huu ni mpira wa wanawake, ambao ni walemavu. Naona huyu anacheza mpira huu na mguu mmoja, kutokana na ulemavu wake. Hii bado inamruhusu kucheza mchezo kama hii. Naona kule nyuma, huu ni kiwanja kubwa sana.

Hivi ni vifaa ambavyo mara nyingi hutumika shuleni. Naona hapo vitabu ambavyo mara nyingi walimu hutumia katika mafunzo kufunza wanafunzi. Na hapa kuna tarakilishi pia. Tarakilishi ni kitu muhimu sana ambayo unaweza kutumia kufanya vitu vingi sana maishani.

Mafunzo ni kitu muhimu sana kwa watoto. Watoto wanafaa kufunzwa jinsi ya kushika kalamu, jinsi ya kuandika na jinsi ya kusoma pia ili watoto wawe na maandishi mazuri, wajue kusoma na vilevile wajue kuandika.

Huyu ni mchezaji maarufu katika nchi ya Kenya. Namwona anafanya mazoezi katika shamba, katika uwanja huu. Anaruka shamba na kwa jina lake anaitwa Samson Ojuka. Yeye ni mruka shamba katika michezo ya riadha.

Hapa ni darasani kutokana na jinsi ambavyo madarasa yamepangwa hapa. Na kule pembeni ambako kuna meza na vitabu juu ya meza, ni mahali ambapo mwalimu anakaa ili kuchunguza wanafunzi wasipige kelele darasani, ila wasome vitabu vyao na wadurusu kazi ambayo wamekuwa wakifunzwa na walimu wengine.

Vifaa vya watoto vya kujivinjari. Watoto hucheza kutumia vifaa hivi na hii huleta furaha sana kwa watoto. Ni vitu bora sana kwa sababu watoto wakiwa karibu, watakuwa na uelewano mwingi kati yao na vilevile watakuwa na furaha dhidi yao.

Hivi ni vitu ambavyo hupatikana katika shule za chekechea. Vitu hivi huwapa watoto wadogo furaha na wanapenda kuchezea vitu hivi. Vitu hivi ni muhimu sana kwa sababu vinafanya watoto wakuwe na furaha katika miongoni mwao.

Huyu ni mwanariadha maarufu sana katika nchi ya Kenya. Anaitwa Wesley Kimeli Sang ambaye alizaliwa mwezi wa machi tarehe moja mwaka wa elfu moja kenda mia tisaini na nne. Yeye ni mwanariadha ambaye anajulikana sana katika nchi ya Kenya.

Huyu ni Ezekiel Machogu ambaye alikuwa kiongozi wa elimu, hapo awali, alikuwa kiongozi bora zaidi kwa sababu alitekeleza kazi yake na juhudi zake bila kusumbuana na wananchi na alikuwa kiongozi bora sana.

Hii ni tarakilishi, naona kibodi kwenye meza, naona kipanya pia hapo na ninaona cable pia ambazo zimetumika kuunganisha tarakilishi hii. Tarakilishi ni muhimu sana kwa sababu kila kitu kwa sasa imetengenezwa ili kutumia tarakilishi na ni vyema pia mtu akijua kutumia kifaa hiki.

Michezo ya mashindano ya kuendesha baiskeli. Naona waendeshaji baiskeli hodari wawili hapa wakiwa wanaendesha baiskeli moja. Hii ni mojawapo ya aina ya mabaiskeli ambazo huendeshwa wakati wa mashindano na wanariadha hawa wanaonekana kuwa washindi wa michezo hii.

Elimu ndicho kitu kikuu ambacho kinajaribu kuzingatiwa hapa. Naona ni madawati ambayo mara mingi hutumiwa na wanafunzi shuleni na kueka vitabu vyao ndani na mara mingi hupatikana shuleni mahali ambapo elimu ndicho kitu kikuu ambacho kinaendelea huko.

Huu ni mchezo wa kupiga mbizi. Ni mchezo mzuri sana na naona anaeshiriki mchezo huu ni mkenya kwa sababu ya bendera ya Kenya ambayo amevalia mkononi mwake. Huu ni mchezo mzuri sana ambaye unapendeza watu wengi ambao wanaoishi katika nchi ya Kenya.